Watu wanne wanatoka katika jumba lililojengwa kwa matafali, na kupakwa rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu, na ya kijani kibichi. Mlangoni kuna askari aliyevaa nguo za rangi ya kijani kibichi. Kando ya jumba hilo, kuna gari.

Taka zilizo za rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani kibichi. Zimetupwa kando ya barabara. Barabarani kivuli cha gari kinaonekana.

Mwaname, aliyevaa suti nyeusi, shati ya rangi ya samawati, tai ya manjano, amesimama huku akiongea kwa kipaza sauti. Ameinua bibilia nyeusi. Kando yake, ni mwanamke aliyebeba bibilia ya rangi ya kijani kibichi.

Wachezaji wa timu mbili za kandanda wamo uwanjani. Wamevaa jezi za rangi tofauti ikiwemo manjano na nyekundu. Mgongoni, jezi hizo zina nambari tofauti. Nyuma yao ni mashabiki wanaowatazama.

Wachezaji wa timu ya kandanda wamo uwanjani. Wamevaa jezi za rangi ya kijani kibichi na manjano. Uwanjani nyasi ya kijani kibichi imemea. Wachezaji wamo wakiwatazama.

Timu ya wachezaji wa kandanda imo uwanjani. Wamevaa jezi ya rangi ya manjano. Nyuma yao ni mashabiki wao wanaowatazama. Uwanja una nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Watu wengi wamekalia viti vyeusi wakisubiri kuhudumiwa wamevaa nguo za rangi nyeupe, nyeusi na samawati. Kuta zimepakwa rangi nyeupe na samawati. Taa zimewashwa.

Masabiki wengi wamesimama wakishangilia timu yao. Wamevaa nguo za rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu. Bendera za Kenya zinaonekana zikiwa zimeinuliwa.

Mazingira ni ya uwanjani. Mashabiki wengi wamo. Wengine wameketi huku wengine wamesimama. Wamevaa nguo za rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu. Bendera za Kenya zinaonekana. Anga ina mawingu mengi meusi.

Timu mbili za wachezaji wa kandanda zimo uwanjani. Wamevaa jezi za rangi tofauti ikiwemo samawati, nyeupe, na kijani kibichi. Nyuma yao ni mashabiki wanaowatazama.

Mazingira ni ya uwanjani. Timu mbili zinacheza kandanda. Wachezaji wamevaa jezi za rangi tofauti kioemo, manjano, nyeusi na nyekundu. Nyuma yao ni mashabiki wanao watazama. Uwanja una nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Timu ya wachezaji wa kandanda wamo uwanjani wakishangilia. Wamevaa jezi za rangi ya manjano na kijani kibichi. Uwanja umemea nyasi ya kijani kibichi. Mashabiki wanawatazama.

Watu wengi walioketi wamevaa nguo za rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe. Wanahutuniwa na mwanaume aliyevaa nguo za rangi nyeupe. Wakalia viti vyeusi.

Watu wengi wameketi wakihudumiwa. Mwanamke aliyevaa barakoa ya rangu ya samawati usoni, nguo za rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu amekalia kiti cha rangi ya kijani kibichi. Anatumia simu yake. Mezani, kuna kitabu na kalamu.

Wachezaji wa timu mbili za kadanda wamo uwanjani. Timu moja imevaa jezi za rangi nyekundu huku nyingine imevaa jezi za rangi ya samawati. Zimeandikwa nambari tofautitofauti. Nyuma yao ni mashabiki wanawatazama.

Jaji mwanamke aliyevaa nguo za rangi nyekundu ,nyeusi na nyeupe amesimama huku akiongea kwa kipasa sauti. Ameinua Bibilia ya rangi nyeusi. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya.

Mazingira ni ya ofisi. Wanaume wawili wameketi huku mmoja wao akimhudumia mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na nyeupe. Amekalia kiti cheusi ,kuta zimepakwa rangi nyeupe. Mezani kuna tarakilishi.

Wafanyakazi watatu wameketi chini ya hema, wamekalia viti vya rangi ya samawati. Mezani kuna tarakilishi. Chini ya meza, kuna mkoba mweusi. Magari mawili yameegeshwa nyuma yao.

Watu wengi wamo chini ya hema, meza imefunikwa kwa kitambaa cheupe. Kuna kipaza sauti cheusi. Wanaume wawili waliovaa suti wameketi huku wakiandika.

Wanariadha watatu waliovaa nguo za rangi nyeusi na nyekundu zilizoandikwa Kenya wamesimama huku wakiwa wametabasamu. Wamevibeba viatu vyao, sakafu imepakwa rangi nyekundu, nyuma yao ni mashabiki wanaowatazama.

Majaji watatu waliovaa nguo za rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe wamesimama huku wakiongea na mwanamme aliyevaa suti. Nyuma yao kuna jumba lililopakwa rangi nyeupe. Sakafu ni ya rangi nyekundu.

Watu wamesimama wakihudumiwa. Wanao wahudumu wamevaa nguo za rangi nyeusi, nyekundu, na nyeupe. Wamevaa barakoa za rangi ya samawati usoni. Meza imetandikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijani kibichi.

Mashabiki wengi wameketi. Wamevaa nguo za rangi tofauti ikiwemo kijani kibichi, nyeusi na nyekundu. Wamekalia viti vya rangi ya samawati.

Taka nyingi zimetupwa kando ya lami. Ni za rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Barabarani, kivuli cha gari kinaonekana.

Mashabiki wengi wanaishaangilia timu yao. Wameinua mikono juu kwa furaha. Wamevaa nguo za rangi nyeusi, nyekundu, na kijani kibichi. Bendera za Kenya zinaonekana.

Mazingira ni ya ofisi. Mwanaume aliyeketi anatumia tarakilishi. Mezani kuna karatasi nyingi. Kuta zimejengwa kwa vioo. Kando yake, mwanaume anayeangalia karatasi.

Wanawake wawili waliovaa nguo za rangi ya kijani kibichi, nyeusi, nyeupe na nyekundu wameketi huku wakitumia tarakilishi. Meza imeundwa kwa mbao. Watu wengi wapo katika chumba hicho. Kuta zimepakwa rangi nyeusi na nyeupe.

Mazingira ni ya ofisi. Mwanaume aliyevaa suti nyeusi na miwani usoni anamtazama mwanamke aliye nyuma ya dawati. Amevaa nguo za rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Nyuma yake ni kiti cheusi. Mezani kuna tarakilishi.

Mazingira ni ya uwanjani. Timu iliyovaa nguo za rangi ya manjano inasherehekea baada ya kufunga bao. Uwanja una nyasi za kijani kibichi. Mashabiki wengi wanaonekana.

Watu wengi waliovaa nguo za rangi nyeusi, nyeupe na kijani kibichi wanapigwa picha. Waliombele wameketi kwa viti vyeupe huku walio nyuma wamesimama. Nyuma yao ni ukuta uliopakwa rangi ya kijani kibichi.

Watu watano wamesimama huku wakipigwa picha. Watatu ni wanaume huku wawili ni wanaume. Sakafu ni ya rangi nyekundu. Nyuma yao kuna bendera tatu. Kuta zimepakwa rangi nyeupe . Kuna mlango wa mbao nyuma yao.